Nguzo za umeme zilizojaa waya na mafundi wa umeme wakifanya matengenezo. Mmoja yuko juu ya nguzo kwenye ngazi ndefu na wengine wamesimama chini. Kuna jengo kubwa na basi barabarani ikionyesha kuwa ni katika mazingira ya mjini.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme wa joto ardhi ukiwa na majengo kadhaa na mabomba mengi. Mvuke mweupe unatoka kwenye minara miwili pande zote za majengo kuu kuachilia uzalishaji wa nishati. Mtambo huu umewekwa katika eneo lenye milima na miti huku nguzo za umeme zikionekana zikibeba nyaya.

Jengo refu lenye paa la kijani likiwa na miti mirefu nyuma yake. Nguzo kubwa za chuma za umeme zinaonekana wazi kwa mbali. Anga inaonekana kuwa na mawingu kidogo na mazingira yanaonekana kuwa tulivu, labda eneo la viwanda au shamba kubwa la miti.

Kiwanda kikubwa kilichozungukwa na milima ya miti mingi na mandhari ya kijani kibichi. Kiwanda hicho kina majeengo kadhaa na mitambo huku mosho ukifunika kutoka kwenye baadhi ya sehemu zake kuashiria kuwa kinafanya kazi. Kituo cha umeme au mitambo ya wavua ndani kinaonekana mbele.

Nguzo ya umeme inayobeba nyaya za umeme zinazovuka mandhari ya wazi. Kuna milima kwa mbali chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe meupe. Mipira nyekundu ya kuashiria inaonekana kwenye nyaya za umeme. Mandhari inaonekana kuwa tulivu na ya vijijini.

Kituo cha kusambaza umeme chenye nguzo na nyaya nyingi. Anga lina rangi za kupendeza na machweo au mawio, na mawingu hafifu .Nyuma kuna mandhari ya mbali yenye miti na mazingira asili.

Kiwanda kikubwa kinachotoa moshi mweupe kikiwa kimezungukwa na mandhari ya milima na mimea. Jua linazama nyuma ya milima likitoa mwanga wa dhahabu angani. Ni picha ya eneo la viwanda lenye uzuri wa asili.

Kituo cha umeme chenye nguzo refu na chuma na nyaya nyingi za umeme, kuna vibadilishaji umeme na vifaa vingine vya usambazaji wa umeme vilivyopangwa kwa safu. Chini ya nguzo, kuna mawe madogo meusi. Anga ni ya mawingu na hakuna mimea inayoonekana kuashiria mazingira ya viwanda.

Kituo cha kupoza umeme cha isinya kama inavyoonekana kwenye bangu la kijani bangu hilo linaeleza kuwa ni sehemu ya mradi wa kusafirisha umeme wa (400k) hivi kutoka mombasa hadi nairobi ikiwa na mradi muhimu wa dira ya elfu mbili na thelathini miundo mbinu mikubwa ya nyaya za umeme na nguzo zinaonekana wazi chini ya anga lenye mawingu

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme unaonekana kutoa moshi mweupe kutoka kwenye minara yake ya kupoezea. Inaonekana kama kituo cha nishati ya jotoardhi au kiwanda cha kuzalisha umeme ukiwa na miundo mingi ya viwanda na mabomba yanayoonekana.

Kituo cha kupoza na kusambaza umeme wakati wa usiku au jioni. Kuna transfoma kubwa za kijivu zikiwa zimezungukwa na miundo ya chuma na nyaya za umeme zinazoelekea pande zote.

Lori ya kampuni ya umeme lenye mlingoti mrefu unaobeba kikapu chenye mtaalamu wa umeme akifanya kazi kwenye nyaya ya umeme. Inaonekana kama kazi ya matengenezo au ukarabati wa umeme unaofanyika.

Kundi la wachezaji wa kitamaduni wakiwa wamevalia nguo nyeusi na shanga za rangi, wakicheza jukwani. Nyuma yao, kuna viti vingi vya kijani kibichi vilivyo pangwa katika ukumbi mkubwa, huku dari za mviringo ikiwa juu. Inaonekana ni onyesho la kitamaduni katika jumba la michezo.

Twiga wawili. Moja yuko karibu sana na uzio, kichwa chake kikiwa kimeinama chini akionekana kama anaangaliana na mtu anayesimama karibu. Mtu huyo ambaye ni sehemu tu ya chini ya mwili wake unaonekana ameshika kitu. Twiga mwingine anaonekana kwa mbali kwenye mandhari ya kijani kibichi. Mazingira yanaonyesha hifadhi au bustani ya wanyama.

Eneo la makazi duni ambapo nyumba nyingi zilizojengwa kwa mabati na matope zimejikusanya. Mbele kuna rundo kubwa la taka ikionyesha tatizo la usimamizi wa taka. Anga ni la buluu na linaonekana wazi likionyesha hali ya hewa nzuri. Kuna mtu mmoja anayeonekana akitembea katikati ya majengo hayo.

Mfereji mrefu na mpana ulio kuwa umeokochwa chini ya ardhi kukiwa na wafanyi kazi baadhi ndani yake wafanyikazi hawa wamevaa helmet za ulinzi na vest za rangi ya machungwa wakionekana shughuli ya kazi ya ujenzi na ukarabati wa miundo mbinu.

Kundi la vijana wengi wakiwa wamevaa fulana za rangi ya machungwa na njano zinazong'aa wakifanya kazi katika eneo la wazi lenye nyasi. Wanaonekana wakiwa katika mradi wa upandaji miti au usafishaji wa mazingira. Wawili kati yao wako mbele wakitabasamu kuelekea kamera. Mmoja akiwa amevaa barakoa.

Mwanamume ameketi juu ya mkokoteni uliojaa mitungi mingi ya plastiki ya rangi tofauti, ikionekana kuwa na maji. Anaonekana amechoka na anapumzika akingojea. Picha inaashiria shida ya upatikanaji wa maji na usafirishaji wake.

Lori ndogo lililobeba rundo kubwa la mifuko iliyojaa takataka hasa chupa za plastiki. Watu wawili wanaonekana wakiwa juu ya mzigo huo, labda wakipakia au kupakua. Inaonekana ni eneo la kukusanyia taka au kituo cha kuchakata takataka, chini ya anga lenye mawingu.

Mto unaopita katikati ya eneo lililochafuliwa. Maji ya mto yanaonekana kuwa meusi na yamebeba taka mbalimbali. Pande zote za mto, kuna ardhi iliyo wazi na mimea iliyokauka pamoja na rundo la takataka. Nyuma kuna majengo yakionyesha kuwa eneo hili linaishi watu.

Watu wawili wakikusanya chupa za plastiki zilizotupwa katika eneo lenye mimea mingi. Kuna rundo kubwa la chupa za plastiki za rangi mbalimbali. Inaonekana kama juhudi za kusafisha mazingira au mradi wa kuchakata taka karibu na maji au mto.

Kifaru mweusi akila nyasi katika hifadhi. Kwa nyuma mbali kabisa kuna jiji lenye majengo marefu likionyesha tofauti kati ya wanyamapori na maendeleo ya miji. Mazingira yanaonekana kuwa kavu yenye nyasi ndefu ya rangi ya dhahabu.

Twiga watatu wakiwa wamesimama kwenye eneo lenye udongo mwekundu na mimea ya kijani kibichi. Wana mifumo tofauti na madoadoa kwenye milia yao. Wawili wamesimama karibu sana na mmoja anaonekana akimwangalia mwingine. Mandhari ya nyuma ni ya msitu mnene ikionyesha kuwa wako katika mazingira yao ya asili au hifadhi la wanyama.

Kundi la watu wanaofanya usafi katika mazingira machafu. Mtu mmoja ako majini akitumia fimbo kuondoa uchafu mweusi. Watu wengine wamesimama pembeni ya maji wakivaa vest za kijani zinazoakisi mwanga. Karibu na rundo kubwa la taka, anga lina mawingu mazito na kwa mbali kuna majengo yanayoonekana kama makazi duni.

Wanaume watatu wakiwa wamevaa fulana za rangi ya kijani kibichi na manajano wakitumia vijiti kutoa takataka kutoka kwenye maji machafu. Wamesimama katikati ya mrundikano mkubwa wa takataka na uchafu, mandhari inaonekana eneo chafu na lenye taka nyingi, labda dampu au eneo la mito iliyochafuliwa.

Impala dume lenye pembe ndefu likisimama kwenye nyasi ndefu likiwa macho. Nyuma yake kuna gari la watalii likionyesha watu wakitazama wanyamapori . Mandhari inaonyesha savana wazi ikipendeza eneo la mbuga la wanyama.

Mamba watatu wakiwa ndani ya maji ya ziwa au mto. Mamba wawili wametulia karibu na kingo za matope huku mwingine akielea mbali kidogo. Kuna ndege mdogo mweusi na mweupe karibu na mamba wa mbele. Inaashiria mazingira ya wanyama pori labda katika mbuga au hifadhi.

Mnara wa kenyatta international convention centre jijini nairobi, ukiwa umesimama mrefu chini ya anga la buluu. Karibu na mnara kuna sehemu ya mzee jomo kenyatta, chemichemi na ukumbi wa bunge. Upinde wa mvua ndogo unaonekana kwenye chemichemi na jengo lina alama ya samsung juu.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko huko Nairobi. Nyumba kadhaa ya mabati na matope zimezama kwenye maji ya kahawia na matope. Baadhi zinaonekana kuharibika vibaya. Kwa nyuma kuna jengo kubwa lenye ghorofa nyingi na makazi mengi zaidi yaliyojengwa kwenye mlima. Eneo linaonekana kuwa chafu kukiwa na uchafu na vifuzi vilivyotapakaa kutokana na maji.

Mwanamke akichimba shimo kwenye ardhi kwa kutumia jembe, labda akijiandaa kupanda mti. Wanafunzi wawili wakiwa wamevaa sare za shule wamesimama karibu naye wakimwangalia. Eneo lina nyasi nyingi na miti kuashiria shughuli ya upandaji miti au bustani. Inaonekana ni mradi wa jamii shuleni.

Tukio la uhamiaji wa nyumbu ambapo kundi kubwa la nyumbu linavuka mto. Baadhi yao yamekwisha fika mtoni, na kusababisha maji kuchafuka, huku wengine wengi wakishuka kwenye kingo zenye mwinuko kuelekea majini. Mti na mimea inaonekana kwenye kingo za mto.

Wachezaji watatu wa kiume wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye manyoya na shanga wanaonekana wakicheza au wakitumbuiza huku mmoja wao akishika ngoma. Nyuma yao kuna kiti cha watazamaji chenye viti vya manjano ikionyesha kuwa wako jukwaani au ukumbini.

Wanafunzi kadhaa wakiwa wamevalia sare za shule wameketi mbele ya kompyuta darasani. Wanafunzi wawili wa kike wako karibu na skrini wakiangalia kwa makini, mmoja wao akitabasamu na kuonekana akizungumza. Skrini ya kompyuta inoanyesha programu yenye picha za uso na maandishi, huenda ikawa ni programu ya elimu au michezo.

Wasichana wawili wa kike wakiwa wamevalia sare nyekundu na nyeupe wakipanda miti kwenye magurudumu ya gari yaliyopakwa rangi nyeusi na nyeupe. Wanafunzi hawa wameinama wakishughulikia bustani zao ndogo. Nyuma yao kuna jengo na eneo lililowekwa vigae.

Twiga mmoja amesimama katikati ya miti mifupi na vichaka huku nyuma yake kukiwa na mandhari ya jiji lenye majengo marefu. Hii inaashiria mhanganyiko wa wanyama pori na maendeleo ya miji hasa jiji la Nairobi nchini Kenya ambapo hifadhi la taifa ya Nairobi iko karibu na mji.

Chui anayeguruma akifumbua mdomo wake na kuonyesha meno yake makali. Manyoya yake yana madoa meusi na kahawia na mandhri nyuma inaonekana kuwa na nyasi.

Kundi la swara wakiwa wanakula nyasi chini ya mti mkubwa usiona majani, Labda mti wa mkia wa paka unaopatikana sana katika mbuga za Kenya. Swara hawa wakiwa na manyoya yenye rangi ya Kahawia na sehemu ya chini nyeupe. Wanaonekana wakiwa katika mazingira yao ya asili wakifurahia utulivu wa mbuga. Anga linaonekana kuwa wazi na linaonyesha mazingira ya kipekee ya Afrika.

Rundo kubwa ya mifuko ya plastiki iliyotupwa ikiwa imejaa takataka imetapaka kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Nyuma kuna mtu mmoja anayeonekana akibeba mifuko mengine ya takataka akionyesha shughuli ya ukusanyaji au utupaji taka. Mandhari ya nyuma inaonyesha ukuta za amtofali na anaga lenye mawingu.

Mfereji mrefu uliochimbwa ardhini, ukiwa na bomba kubwa lililolazwa ndani yake. Mfereji unaonekana kuwa mrefu na ukuta za udongo zikiwa zimesimama wima. Chini ya mfereji kuna maji kidogo na matope ukiashiria labda shughuli ya ujenzi wa miundombinu au ukarabati wa bomba la maji au maji taka.

Sanamu ya ukumbusho ya jadi la Kenya la ardhi ya ukombozi, Maumau , iliyoko Nairobi. Sanamu hiyo inaonyesha mwanamume mwenye bunduki na mwanamke akimkabidhi kitu labda akimsaidia mpiganaji wa Maumau . Kuna ubao ulioandikwa maelezo kuhusu sanamu hiyo na jukumu la harakati za ukombozi. Nyuma kuna bustani yenye miti ikionyesha ni eneo la umma.

Twiga mchanga labda mtoto amesimama katikati ya uwanja mpana wenye nyasi ndefu na vichaka vya kijani kibichi. Manyoya yake yana madoa ya kahawia na meupe, na inaonekana kutazama moja kwa moja kwenye kamera. Mandhari ya nyuma ni ya wazi ikiashiria uwanda au hifadhi ya wanyamapori.

Mjusi anayefanana na angama ameketi juu ya mbao. Mjusi anaonekana kuwa macho yake yanaangalia kushoto kwenye picha na aneza kuwa mahali kumefungwa juu ya waya zinazoonekana kando yake.

Eneo lenye shughuli nyingi la mjini, labda kituo cha mabasi au teksi. Kuna gari la abiria ndogo au matatu, linaloonekana mbele na juu yake kuna bango kubwa lenye maandishi 2NK Nakuru Direct. Majengo na nyaya za umeme zinaonekana nyuma na kuna dalili za biashara mbalimbali.

Eneo la maegesho ya matatu kukiwa na magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa kwenye barabara yenye unyevunyevu. Matatu ya rangi nyeupe na mistari ya njano iko mbele kabisa. Kwa nyuma kuna bango kubwa la matangazo ya kidini lililowekwa juu. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na magari na kuna miundombinu ya jiji kama nyaya za umeme na majengo kwa mbali.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini Nairobi likiwa na matatu kadhaa zilizokuwa zimeegeshwa barabarani. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kupanda matatu. Matatu moja yenye rangi ya bluu na njano iko katikati ya picha. Kwa nyuma kuna majengo marefu na anga linaonekana wazi. Kuna mchuuzi anayesukuma troli yake.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na msongamano wa magari mengi kama vile malori, mabasi na magari madogo. Kuna watu wanavuka barabara na wengine wamesimama kando ya barabara. Majengo yanaonekana kwa mbali nyuma na miti mirefu, na anga inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Kituo cha treni cha Pipeline kinaonekana kuwa na shughuli nyingi. Kuna treni zikisubiri au zikipakia abiria na kuna watu wengi wamesubiri au wakipanda treni. Barabara iliyo karibu na kituo ina magari na watu wanaotembea. Muundo wa kituo unaonekana kuwa na paa nyekundu.

Basi la abiria lenye rangi nyeusi na mistari ya machungwa na kijivu. Matatu haya yamepambwa kwa michoro mbalimbali ikiwemo neno twins juu ya madirisha na nembo za vans ziliosambaa. Mtu mmoja anaonekana amesimama karibu na mlango ya abiria na majengo yanaonekana nyuma. Inaonekana kama shughuli ya kila siku za usafiri.

Barabara kuu labda daraja au barabara panda yenye magari mengi ikiwemo malori na magari madogo. Upande wa kushoto kuna miti mingi ya kijani kibichi. Kuna alama ya barabara ya Royal mabati upande wa kulia. Watu wachache wanatembea kando ya barabara. Anga linaonekana kuwa la mawingu kidogo.

Matatu ya bluu ya Isuzu ikiwa na maandishi ya kidini kama God Heals na Built By God, Driven By Jesus . Abiria na wapita njia wanaonekana karibu na matatu hiyo huku bango la njia likionyesha maeneo kama Atomic Shuttle, Nyayo, Bellevue na Kitengela. Mazingira yanaonyesha shughuli za jiji la Nairobi.

Barabara yenye shughuli nyingi labda katikati ya jiji kuna matatu iliyobuniwa kwa maandishi Team Petition Prominent na rangi ya kijivu na zambarau. Watu wanatembea barabarani na kando ya barabara huku majengo marefu yakionekana nyuma. Inaonekana ni eneo lenye msongamano wa magari na watu.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayopita. Upande mmoja wa barabara kuna njia ya reli yenye ng'ombe waliolala karibu nayo. Kwa mbali, kuna majengo marefu na mnara wa maji. Anga inaonekana kuwa na mawingu ikionyesha siku ya kawaida yenye shughuli nyingi jijini.

Shughuli nyingi katika kituo cha mafuta cha Total Energies kuna magari mengi hasa magari ya abiria yakijazwa mafuta au yakipakia abiria. Watu wanatembea na kusimama karibu na magari huku baadhi wakiwa wamesimama chini ya mwavuli. Bango ya Kangema Express linaonekana likiashiria kituo hiki ni muhimu kwa usafiri.

Basi la abiria au matatu,, lilopakwa rangi ya bluu na kijivu, likiwa lime egeshwa barabarani. Abiria wanaonekana ndani ya basi na wengine wakipanda au kushuka na kuna watu wakitembea kando ya barabara na nguzo ya matangazo upande wa kulia, ikionyesha madhari ya jiji yenye shughuli.

Mandhari ya barabara yenye watu wegi wakishuka au kupanda matatu ambayo ni basi ndogo la abiria lililopambwa na michoro. Barabara inaonekana yenye unyevunyevu labda baada ya mvua. Upande wa kushoto kuna mtaro wa maji machafu na ukuta wa mawe. Watu wengi wamevalia nguo za kawaida na anga linaonekana kuwa na mawingu.

Matatu yenye rangi nyingi na mapambo ya kuvutia ikiwa imeegeshwa barabarani jijini Nairobi. Mabasi haya ya umma yanajulikana kama sanaa zao za kipekee na muziki wa sauti kubwa. Matatu hii ina orodha ya vituo inakopitia ikiwemo Kiambu na ndani ya basi kuna abiria. Kwa nyuma kuna matatu nyingine na majengo ya jiji.

Basi la kijani na buluu la City Hopper, likiwa limeegeshwa kando ya barabara, mwanaume mmoja amesimama mbele ya basi akishika bango kubwa lenye namba sabini na arubaini, na orodha ya maeneo kama Community, Upperhill, KMTC na Kenyatta MKT. Basi jingine linaonekana upande wa kushoto, huku watu wengi wakiwa karibu.

Matatu ya Isuzu yenye rangi ya pinki na zambarau ikiwa imesimama kando ya barabara yenye maji. Kwenye upepo wa mbele imeandikwa man more invest, kuna bango upande wa kulia likionyesha njia zake ikiwemo Area three quater, Muthaiga na Allsops. Namba ya gari zinaonekana vizuri.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari ya aina mbalimbali ikiwemo malori, basi na magari madogo. Watu wanatembea kando ya barabara na baadhi yao wanaonekana wakivuka. Mbali kidogo kuna majengo ya makazi na miti. Yanaonekana chini ya anga jeupe lisilo na mawingu. Inaonekana ni eneo lenye msongamano wa magari jijini Nairobi.

Barabara eneye shughuli nyingi iliojaa magari, mabasi na malori, watu wanatembea kando ya barabara na kuna majengo marefu mpande mmoja yakiashiria kuwa ni eneo la mjini. Hali ya hawa inaonekana kuwa ya jua.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini Nairobi likiwa na mabasi mengi na abiria au matatu yaliyokuwa yameegshwa kando ya barabara. Kuna basi jekunde lenye namba ya usajili likionekana wazi mbele. Watu wengi wanaonekana wakitembea barabarani na kuzunguka mabasi. Kwa nyuma kuna majengo na ghorofa na miti. Inaonekana kama kituo cha mabasi ama barabara kuu yenye shughuli nyingi.

Matatu ya Prestige ikiwa imeegeshwa barabarani, iliyopakwa rangi za kuvutia zenye picha za wanyama pori na mandhari ya bahari. Matatu hiyo inaelekea maeneo ya Voi, Mombassa, Malindi na Mtwapa. Barabara inaonekana yenye shughuli ikiwa na majengo mengi ya biashara, ikiwemo Safaricom na watu wakipita.

Makutano yenye magari mengi yakiwa yameegeshwa au yakisubiri. Barabara inaonekana mvua labda kutokana na mvua iliyonyesha hivi karibuni. Kuna ishara ya trafiki na baadhi ya watu ikiwemo wafanyakazi wa barabara waliovalia vesti za kijani zinazoakisi. Wanaonekana wamesimama karibu na magari.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Mabasi ya abiria au matatu yaliyopambwa kwa rangi na michoro mbalimbali yamejipanga barabarani. Kuna watu wengi wanaotembea, wengi wakivuka barabara na pikipiki pia zinaonekana. Askari wa tarfiki wako kazini wakisimamia. Majengo marefu na mabango ya biashara yanaonekana pande zote za barabara.

Matatu yenye rangi ya buluu na mapambo ya kuvutia yenye sura ya mwanamke akishika peremende. Nambari ya usajili wa Kenya inaonekana nyuma ya basi. Matatu hii inaonekana ikiwa imeegeshwa barabarani jijini Nairobi huku watu kadhaa wakitembea karibu nayo. Majengo ya jiji yanaonekana kwa nyuma na anga linaonekana kuwa la kawaida.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari ya abiria aina ya matatu yaliyopambwa kwa rangi mbalimbali. Kuna majengo ya biashara yenye mabango yanayotangaza maduka kama kwajima power tools na prestige voi. Watu wanatembea kando ya barabara na anga linaonekana kuwa wazi.

Mandhari ya mtaa wenye shughuli nyingi labda Nairobi au mji mwingine nchini Kenya huku kuna magari na abiria. Matatu yamepakiwa abiria na mizigo. Kwenye paa la gari la kwanza kuna mabango makubwa ya majina ya maeneo kama Nyahururu, Gilgil, Ol Kalou na Maralal kuashiria ruti za usafiri.

Matatu nyeupe ikiwa imesimama mbele ya jengo la rangi ya waridi lenye maduka. Bango kubwa la Muna Narok inaonekana juu ya matatu, likionyesha njia yake. Watu kadhaa wako karibu na matatu hio, wengine wakipanda au kushuka na mwanamke mmoja amesimama mbele akiwa amevaa hoodie .

Basi la KBS lenye rangi ya buluu na zambarau likiwa limeegeshwa kando ya barabara likiwa linaonekana wakipakia abiria. Watu kadhaa wanaonekana kutembea kwa barabara hiyo iliyojengwa kwa mawe. Mti mkubwa wenye shina pana unaonekana upande wa kulia wa picha na jengo refu linaonekana huko nyuma.

Eneo lenye shughuli nyingi katika jiji. Kuna magari mengine ikiwemo matatu, mabasi na magari madogo yakijaa barabarani. Watu pia wanaonekana wakitembea kwenye barabara za pembe. Majengo marefu yanazunguka eneo hilo na baadhi ya mabango ya matangazo yanaonekana. Hali ya hewa inaonekana kuwa mawingu kidogo na mazingira yote yanaonyesha uhai wa jiji lenye shughuli.

Matau ya Embassava Sacco ikiwa imesimama barabarani huku mwanaume mmoja ameketi mbele yake. Matatu nyingine na watu wengi wanaonekana nyuma wakionyesha shughuli za usafiri wa umma katika eneo lenye majnego mjini. Bango la njia pia linaonekana likioredesha maneno kama Thika Gate, Rongai na Karen.

Matatu ya buluu ya Isuzu yenye mapambo ya grafitti ikipakia abiria barabarani, labda katika jiji la Nairobi. Namba ya usajili zinaonekana wazi. Nyuma yake kuna matatu nyingine na watu wengi wakienda na kurudi kuashiria shughuli za usafiri wa umma. Jengo lenye saa kubwa linaonekana kwa umbali.

Matatu yenye rangi nyingi na mapambo ya kipekee ikwemo maandishi I have a dream na bendera ya marekani. Watu kadhaa wanasubiri kupanda au wameshuka kwenye matatu hiyo huku wengine wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Nyuma ya matatu kuna majengo yenye maduka na mabango ya biashara kuonyesha mazingira ya jiji.

Matatu yenye rangi ya kuvutia, buluu, machungwa na nyeupe likiwa limeegeshwa karibu na stesheni ya mafuta au kituo cha biashara chenye mabango mbalimbali. Matatu hiyo imeandikwa Libera executive, nyuma yake kuna lori jeupe la mizigo na upande wa kulia watu kadhaa wanaonekana wamesimama labda wakisubiri usafiri au wakifanya shuguli zao.

Barabara pana yenye vichorochoro vingi ikiwa na magari machache yanaonekana mbali. Upande wa kushoto wa barabara kuna mabango ya matangazo, majengo na miti. Upande wa kulia kuna barabara nyingine ndogo, labda ya huduma na pia miti. Anga ina mawingu na kwa ujumla hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu.

Matatu yenye rangi ya pinki na nyeupe limeegeshwa barabarani, labda likipakia abiria. Juu yake kuna bango kubwa lenye orodha ya maeneo yanayohudumiwa na magari hayo, yakiwemo Great Wall, Cabanas, SGL, Mulolongo na Tuff Form. Watu kadhaa wanaonekana wakizunguka eneo hilo na begi la kubebea la rangi ya pinki liko karibu na matatu.

Matatu ya Isuzu yenye rangi ya zambarau na kijivu ikipakia abiria. Inaonekana kuwa ni sehemu ya kituo cha matatu au barabara yenye shughuli nyingi, jijini Nairobi huku watu wengi wakiwa karibu na gari hilo. Bango linaonyesha route 111 na bei za nauli.

Ndani ya gari ikionyesha mandhari ya barabara hapa Nairobi. Tunaona magari mengi ikiwemo basi la usafiri wa umma na miundo mbinu ya barabara kama vile madaraja ya waenda kwa miguu na mabango ya barbarani.

Mipambo kwa michoro mbalimbali imepaki kando ya barabara. Nyuma yake kuna matatu nyingine na mijengo ya jiji inayoonekana kwa mbali, ishara ya mazingira ya jiji lenye shughuli nyingi labda jiji.

Basi la kisasa la abiria likiwa limeegeshwa kando ya barabara pengine katika eneo la mjini nchini Kenya kutokana na namba za usajili. Kuna watu wanatembea kando ya barabara na majengo yanaonekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida na kuna magari mengi mengine katika eneo hilo.

Basi la abiria likisimama barabarani, nyuma yake kuna matatu nyingi, baathi ya watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara na kuna miti mirefu yenye majani mabichi pande zote mbili za barabara ikionyesha mazingira ya jiji au mji.

Eneo chafu lililojaa taka nyingi zikiwemo nguo, plastiki na uchafu mwingine. Zilizotupwa ovyo ovyo kwenye mrundiko mkubwa wa udongo na nyasi. Kuna mto mdogo au mkondo wa maji unaonekana upande wa kulia au na baadhi ya miti na mimea. Nyuma kuna majengo ya makazi yakionyesha kuwa eneo hili liko karibu na makazi ya watu.

Rundo kubwa la takataka za kila iana zikiwemo mifugo za plastiki na nguo zilizotupwa kando ya mto au chanzo cha maji. Taka taka hizi zimefurika hadi kwenye maji na kusababisha uchafu mkubwa wa mazingira. Pembeni kuna mimea inayoonyesha uharibifu uliosababishwa na takakata hizo.

Mfereji mrefu na mwanana uliochimbwa kwenye udongo wenye matope na maji. Katikati ya mfereji kuna mabomba kubwa la chuma au blastiki ambalo linaonekana kuwa limezikwa kwa sehemu. Maji yanaonekana yametulia ndani ya mfereji na kuna udongo mweusi wenye unyevu pande zote mbili.

Runda la mabomba makubwa meusi yaliyolazwa ardhini yakiwa yamepangwa kwa usawa, mabomba haya yanaonekana kuwa tayari kwa matumizi katika mradi fulani, labda wa umwailiaji au miundo mbiu. Nyuma ya mabomba kuna shamba la kijani kimbichi na miti, kuashiria mazingira ya mashambani au asili.

Eneo la ujenzi au miradi ya miundombinu ambapo mtaro mrefu umefukuliwa ardhi ukiwa na maji na matope. Bomba la kijani linaonekana likipita ndani ya mtaro huo. Kwa mbali kuna majengo na nguzo za umeme zikikiashiria makazi. Watu wachache wanaonekana wakifanya kazi kwa mbali ikionyesha kuwa shughuli ya ujenzi zinaendelea.

Sehemu ya ndani ya duka au eneo la biashara la maji ya kunywa, upande wa kulia kuna mabango makubwa ya rangi ya buluu yenye michoro ya matone ya maji na chupa za maji. Upande wa kushoto, rafu zilizojaa chupa za maji zilizopangwa zimeonekana kati ya hizo kuna nguzo za chuma zinazoashiria eneo la kaunta au sehemu la huduma.

Mabomba makubwa ya chuma yaliyochakaa na kutu yametupwa kwenye nyasi kando ya barabara. Mabomba haya yanaonekana kuwa yametumika kwa muda mrefu na yameharibika. Nyuma yao kuna miti na bingu yenye mawingu kidogo ikionyesha kuwa ni nje.

...kuuaza maji yaliyosafishwa na labda bidhaa za barafu. Juu ya duka kuna bango kubwa lenye maneno Have a Cold & Refreshing Moment Ice . Ndani ya duka, kuna chupa za maji na stesheni ya kujazia maji, pia kuna matangazo ya bidhaa kama vile ice-pops na matangazo mengine ya maji ya kunywa.

Duka la kujaza maji lina mabango yenye matangazo ya maji safi na yaliyosafishwa, pamoja na picha za ice cream na bidhaa nyingine za baridi. Mbele ya duka kuna ngazi ndogo, na pia yamebandikwa mabango yanayohusu chakula na vinywaji vya aina mbalimbali.

Tani kubwa la takataka limepakiwa magunia makubwa yaliyojaa vitu vinavyoweza kuwa taka. Wafanyakazi wamekaa juu ya magunia hayo wakisafirishwa pamoja na mizigo. Picha hii inaashiria shughuli za usafirishaji wa mizigo au takataka na inatoa taswira ya maisha ya mijini na kazi za mchana mjini Nairobi.

Mfumo wa mabomba makubwa ya chuma yaliyochakaa na kutu, yakiwa yamefunikwa na ukungu, labda kutokana na unyevu au mda mrefu wa kutumiwa. Mazingira yanaashiria kuwa sehemu ya kiwanda cha zamani au miundo mbinu iliyoachwa.